Pembejeo za kilimo zikiwa zimehifadhiwa katika paketi za plastiki ili zisiweze kuaribika, zinazotumika katika mashamba au kwa ajili ya mazao ya shambani.

Dawa kwa ajili ya wanyama maalumu kwa mbwa, ikiwa na matumizi ya kutibu maungio ya mifupa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kikopo kidogo cha plastiki, chenye rangi ya zambarau.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo meupe ya plastiki, ikiwa ina picha au vibandiko vinavyoonesha jina za dawa hizo, pamoja namna ya utumiaji.

Dawa ya wanyama maalumu kwa mbwa ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi liliotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu ili zisiweze kuharibika. Nje kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na matumizi yake.

Dawa kwa ajili ya mifugo malumu kwa kuku, ikiwa imehifadhiwa katika kikopo kidogo cha rangi nyeupe. Pembeni kukiwa na karatasi ambayo inatoa maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo.

Kijana wakiume akiwa amechuchumaa akifunguwa mfuko au kifurushi kimoja kati ya vingi vilivyopangwa ukutani, vilivyohifadhi pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama hususani mbwa pamoja na paka. Ikiwa imehifadhiwa katika chupa pembeni kukiwa ma boksi lenye jina ya dawa hiyo, picha pamoja na ujazo wa dawa.

Dawa ya mifugo maalumu kwa ng'ombe, ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile: kupe, chawa au mbung'o, ambao huishi katika ngozi au manyoya ya mifugo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, picha mbwa, ujazo pamoja na matumizi.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu. Nje kukiwa na maandishi yenye jina, pamoja na namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa kwa ajili ya mifugo inayotumika katika kondoo au ng'ombe ambayo huua vijidudu vidogo kama vile; mbung'o, kupe au chawa ambao huishi katika ngozi au manyoya ya wanyama hao. Ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha plastiki.

Dawa kwaajili ya wanyama kama vile mbwa au paka, ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo na kufungwa kwa mfuniko uliokaza ili isiharibike, kukiwa na maandishi ya jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa kwa ajili ya wanyama ikiwa imehifadhiwa katika vichupa vidogo, pembeni kukiwa na sindano, inayotumika kuwasilisha dawa hiyo, pamoja na boksi ambalo limetengenezwa kwa karatasi ngumu lenye jina, pamoja na maelekezo ya kutumia dawa hiyo.

Duka linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki, na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Dawa ya mifugo maalumu kwa ng'ombe na kondoo, inayotumika kuuwa vijidudu kama vile chawa, mbung'o au kupe ambao huishi katika ngozi na manyoa ya mifugo hiyo, ikiwa imehifadhiwa kwenye kikopo kidogo tayari kwa mauzo.

Dawa za vidonge vya mbwa zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika plastiki, pembeni kukiwa na boksi lenye jina la dawa hiyo, picha ya mbwa pamoja na matumizi au namna ya kutumia dawa hiyo.

Vijana wakike na wakiume, wakiwa katika shughuli za upangaji wa maparachichi katika makreti ya rangi ya buluu kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la mahindi yakiwa yamening'inizwa katika fito ndefu zilizotengenezwa kwa kutumia miti. Ili yaweze kukauka na kupukuchuliwa kwaajili ya kwena kuuzwa masokoni.

Zao la nyanya ambazo zimepangiliwa katika makreti meusi, zikiwa na rangi nyekundu kumaanisha tayari zimeiva kwa ajili ya mauzo au biashara. Pembezoni kukiwa na miche ya nyanya hizo zilizostawi vizuri.

Zao la pilipili hoho za rangi ya kijani pamoja na njano, kwa ajili ya chakula zikia zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu, ambayo imeoteshwa kwenye bomba refu lililo na udongo wenye rutuba.

Mama akiwa amesimama katikati ya mashamba yenye migomba mingi mingine ikiwa imetoa mkungu wa ndizi, mingine ikiwa bado haijakomaa akiwa ameshikilia zao hilo kwa ajili ya biashara.

Migomba mingi iliyolimwa kwa ajili ya kutoa zao la biashara, ambazo ni ndizi, zikiwa zimekomaa vizuri juu ya migomba, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba, wakizingirwa na miti ya kahawa, wakiwa makini katika kuchuma mbegu za kahawa za rangi nyekundu kumaanisha zimeiva, na kijani kumaanisha hazijaiva.

Mkulima akiwa katikati ya mashamba yenye miti ya mikahawa, akiwa makini katika kuchuma, zao hilo la biashara mbegu zake, zikiwa ni za rangi nyekundu pamoja na kijani.

Mkulima akiwa anakagua zao la mahindi kwaajili ya biashara, kama yamekomaa vizuri au kama yako tayari kwa kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo.

Mdada akiwa katikati ya mashamba yaliyoota mazao ya nyanya akichuma nyanya hizo za rangi nyekundu kumaanisha zimeiva kutoka katika miche mirefu na kuziweka katika kreti alilolibeba kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kike akiwa amechuchumaa katika kundi la nyanya nyingi zilizosambazwa chini, akichagua baadhi na kuzipanga katika kreti ilikupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wafanyabiashara wakike na wakiume wakiwa katika soko la ndizi, kukiwa na mikungu iliyo na ndizi zilizokomaa zikiwa tayari kwaajili ya mauzo na kwenda kutumiwa majumbani kwaajili ya chakula.

Mkusanyiko wa migomba mirefu na mifupi ambayo hutumika kuzalisha zao la biashara, ambazo ni ndizi; ili kuuzwa katika masoko au sehemu mbalimbali.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya shughuli ya uvunaji wa vitunguu, kwa ajili ya biashara na kuvipangilia katika magunia makubwa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa shambani katika shughuli ya uvunaji wa nyanya akizichuma kutoka katika mimea na kuzipangilia katika makreti ya rangi nyeusi, pembezoni mwa barabar ya vumbi, tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Ukulima wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimeota vizuri kutoka katika miche mirefu na nyanya hizo zikiwa na rangi nyekundu kumaaanisha zimeiva au ziko tayari kwa mauzo.

Mkusanyiko wa migomba ya ndizi mirefu pamoja na mifupi ikiwa sehemu moja, ikipandwa kwa ajili ya kutoa zao la ndizi kwa ajili ya mazao ya biashara au kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katikati ya shamba kubwa, lenye mimea mirefu, wakichuma majani ya mimea hiyo, na kuhifadhi katika vikapu vikubwa, walivyovibeba kwa ajili ya biashara.

Mkulima akiwa katikati ya shamba la zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anakagua mazao hayo, yaliyostawi vizuri kutoka katika vifuko vidogo vya plastiki vyenye udongo wenye rutuba.

Kundi la watu wakiwa katika shughuli, ya uuzaji wa zao la mahindi, yaliyoning'inizwa katika chuma ndani ya jengo kubwa, lililotengenezwa kwa mabati pamoja na chuma.

Kundi la watu wakike na wa kiume, wakiwa katika shughuli ya kupangilia viazi katika magunia ya rangi nyeupe na kijani tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa chini katika shamba la matikiti maji, akiwa ameshikilia tunda hilo lililokatwa, likionekana limeiva vizuri, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mazao kwaajili ya biashara yakiwa yamewekwa katika mkokoteni, unaosukumwa na mikono wenye tairi dogo kwa mbele, tayari kwa kupelekwa masokoni au sehemu ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shughuli za uvunaji wa mananasi kwa ajili ya biashara, wakikata majani yaliyoota kwenye minanasi hiyo na kuhifadhi katika makreti ya rangi nyekundu, ili kusafirisha sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa, lililo na viazi ambavyo vimechimbuliwa chini na kuhifadhiwa katika makundi makundi vikiwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo au biashara.

Vijana wawili wakiume wakiwa katika mazingira ya shamba lenye miti mikubwa ya mikahawa ,wakichuma kwa makini mbegu la zao hilo kwa ajili ya biashara na kuhifadhi katika kikapu.

Wakulima wawili wakiwa katikati ya shamba lenye miche mirefu iliyoota kutoka katika vifurushi vidogo vilivyo na udongo. Wakiwa wanachuma zao la nyanya tayari kwa mauzo ya masokoni.

Ulimaji wa zao la matango kwa ajili ya biashara, ikiwa imestawi vizuri kutoka katika miche mirefu, ambapo chini kuna mpira wa maji, unaodondosha maji kwa njia ya matone, kupitia katika matundu madogo.

Kundi la watu wakiwa wanapangilia viazi katika magunia na kuvishonea kamba kwa juu ili visiweze kumwagika, na kupakiza katika gari tayari kupeleka masokoni kwaajili ya biashara.

Mdada akiwa katika shamba lililooteshwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, yakiwa yamekwanyuliwa kutoka katika mimea na kusambazwa chini, akibeba kiroba kilichojaa mahindi hayo kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika zoezi la uvunaji wa zao la nyanya na kuzipangilia vizuri katika makreti yenye fito za rangi nyekundu kumaanisha zimeiva vizuri ili kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa bado vipo shambani, mizizi ikiwa imeshikiliwa chini ya ardhi, huku juu mimea ikichepua kutoka katika vitunguu hivyo.

Zao la mihogo kwa ajili ya biashara, ikiwa bado ipo shambani na kuhifadhiwa katika magunia marefu, ikisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo kwa ajili ya biashara wakikatakata na kupangilia chini ilikupeleka masokoni kwa mauzo.

Mazao kwa ajili ya biashara, yakiwa yamestawi vizuri katika bustani ndogo. Huku mimea ikisaidiwa na fito refu, inayosaidia katika ukuaji ikiwa zimenyooka.

Wakulima wakiwa wametandaza mbegu za zao la kahawa katika ardhi, wakichambua kwa makini mbegu zilizo nzuri na kuzihifadhi katika magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwaajili ya biashara vikiwa vimeota chini ya ardhi, pamoja na majani yaliyounganika yakichepua, pia kuna mabomba marefu ya maji ambayo yametobolewa na kudondosha matone ya maji.

Mdada alievaa kofia kichwani pamoja na aproni, akiwa ameinama akipangilia mananasi katika makundi, kwa ajili ya kuuza au kufanya biashara.

Shamba kubwa lenye miti ya mipapai, iliyo na matawi machache kwa juu pamoja na mafungu ya mapapai mengi, yaliyojikusanya sehemu moja, yakiwa tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Zao la biashara ambalo ni karoti, zikiwa zimetandazwa katika udongo mashambani, zikiachwa ili zikauke katika maandalizi ili zipelekwe sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume aliyechuchumaa chini akichimba shimo katika ardhi ili aweze kupanda mgomba mdogo, ambayo hutoa zao la ndizi kwa ajili ya biashara.

Vijana wakike pamoja na wakiume wakiwa mbele ya mti mkubwa wa muembe, ambayo hutoa mazao au matunda ya embe kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Mbegu za kahawa za rangi nyekundu pamoja na kijani, zikiwa zimesambazwa juu ya meza kubwa na watu, wakiwa wanachambua mbegu kubwa nzuri na kuzihifadhi kartika ndoo kwa ajili ya mauzo au biashara.

Mkulima akiwa ndani ya shamba kubwa lenye mimea inayoota na kuegemezwa katika fito zilizosimamishwa, ikitoa zao la nyanya kwa ajili ya biashara.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiwa katika mashamba yanayooteshwa vitunguu kwa ajili ya biashara, wakiwa wanakata mimea iliyoota kwenye vitunguu na kuiweka pembeni na kuvipangilia vitunguu hivyo katika jua, vikauke ili kuwa tayari kwa mauzo.

Wakulima wakiwa wamebeba ndoo zilizojaa mbegu za kahawa, vichwani na kuzimwaga katika sehemu nyingine kuzihamisha ili ziwe tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Mkulima aliyevaa kofia na mabuti miguuni, akiwa amejiegamiza katika zao la kabichi, ambazo zimepangiliwa vizuri, tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama katika shamba lenye udongo ulio changanyikana na maji au matope, wakiwa na fimbo refu wakisaidiana kuvuta au kutoa trekta lilio nasa katika tope.

Mashine ndogo ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono ikiwa na injini inayotumia mafuta, mbele kukiwa na mapanga yanayozunguka na kuchimba au kutifua ardhi kwaajili ya kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa inayosukumwa na mkono, inayotumika katika uandaaji wa mashamba au upaliliaji, ikiwa na mapanga kwa mbele ambayo hutifuwa udongo au kukata nyasi refu ambazo haziitajiki mashambani.

Mashine ya kisasa yenye matairi ya kisasa ambayo nyuma imefungwa chuma kizito, kilicho na mapango yenye incha kali yanayotumika kukata nyasi refu ili kuandaa mashamba kwajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uvunaji wa mazao kama vile ngano, kwa kukatwa vichwa vya ngano na kuchukua majani na kuyaviringisha katika mafungumafungu.

Mashine mbili za kisasa ziitwazo trekta, zikiwa katika maandalizi ya ulimaji wa mashamba kwa kutumia chuma kikubwa kilichofungwa kwa nyuma, chenye mapanga yanayotifua ardhi au udongo.

Mashine ya kisasa inayo tumika katika uandaaji wa shamba, iitwayo trekta iliyo na mataili mapana ya nyuma na ya mbele yakiwa madogo ikifungwa chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali ambayo hutumika kukata nyasi.

Mashine ya kisasa inayotumika katika ulimaji wa mashamba, ikisukumwa na kijana, mbele kukiwa na mapanga ambayo hutifua ardhi au udongo, ili kuwa mlaini na kuweza kupanda mazao kwa urahisi.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, inayotumika katika ulimaji wa mashamba yenye matairi mapana ya nyuma, na ya mbele yakiwa madogo. Ikiburuza vyuma vizito kwa nyuma, vyenye mapanga ambayo hutifuwa udongo au ardhi.

Mashine ya kisasa yenye injini inayotumia mafuta, ikiwa na matairi madogo ambayo husukumwa mbele kukiwa na chuma kikubwa kilicho na ncha kali ambazo hutifua udongo au ardhi kwaajili ya maandalizi ya kulima.

Ulimaji wa mazao unaotumia teknolojia ya kisasa, na mashine kwa ajili ya kusafirisha mimea pamoja na vifaa vinginevyo kwenye barabara maalumu, pembeni kukiwa na mimea iliyostawi vizuri na kumwagiliwa maji kwa njia ya matone.

Mashine za kisasa zinawasaidia katika upandaji wa mazao yaliyofanyika ndani ya chumba kikubwa chenye barabara maalumu ambacho kifaa hicho hutumiwa kusafirisha mazao pamoja na vifaa vingine.

Mashine ya kisasa inayotembea katika barabara maalumu, iliyotengenezwa katikati ya mazao au mimea ikitumika katika umwagiliaji na ukaguzi wa mimea hiyo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uandaaji wa mashamba, ikiwa na mapanga makali ambayo hukata nyasi refu na kuzikusanya sehemu moja au katika makundi.

Mashine za kisasa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea, inayostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu. Kukiwa na feni ambazo hudhibiti hali ya joto ipatikanayo katika mimea hiyo.

Mashine ya kisasa itwayo trekta yenye matairi mapana ikiendeshwa na dereva, nyuma kukiwa na chuma kikubwa chenye mapanga makali ambacho hukata nyasi ndefu katika huandaaji wa mashamba au uvunaji wa mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyuma. Ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma, chenye mapanga yenye ncha kali ambayo hutifua au kuchimba ardhi kwaajili ya maandalizi ya kupanda mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta iliyo na matairi mapana hutumika katika ulimaji wa mashamba mbadala na utumiaji wa jembe kwa sababu mashine hiyo hulima sehemu kubwa kwa wakati mchache.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika ndani ya kisima kilicho na maji safi yaliyotulia pamoja na vyakula ambavyo hutumiwa na samaki hao.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika sehemu ndogo ya bwawa kubwa lililo na maji masafi. Wakionekana wavuvi ambao wanatengeneza sehemu hiyo ili kuhifadhia samaki.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika kwenye kisima chenye maji masafi pamoja na vyakula vinavyohitajika na samaki hao katika ukuaji.

Bidhaa za chakula zikiwa zimepangiliwa katika magunia makubwa, nje ya duka lililo na bidhaa nyingine zilizopangiliwa katika rafu ya chuma, ikiwa ni pamoja na mahindi, mtama, ngano, mchele, mchele na kadhalika.

Wanawake wakiwa katika bustani au sehemu amayo inatumika kuuza miche midogo ya miti, iliyohifadhiwa katika vifuko vya plastiki vyenye udongo wenye rutuba, ikiwa tayari kwa kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mzee akiwa amechuchumaa akifanya ukaguzi wa miti midogo alio ipanda katika mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi, ikiwa na udongo ndani yake pamoja na samadi vikiwa tayari kwa kwenda kupandwa sehemu mbali mbali.

Mazingira ya misitu yenye miti mirefu, pamoja na vichaka vikubwa kukiwa na dibwi la maji yaliyotuama. Ndani yake kukiwa kumeota mimea midogomidogo ya rangi ya kijani.

Vijana waliovaa mabuti wakiwa wamesimama katika eneo lenye uwazi mkubwa pamoja na nyasi za rangi ya kijani, akiwa ameshika beleshi, akichimba shimo kwa ajili ya kupanda mche wa mti.

Bwana misitu akiwa anatoa elimu kwa watu waliomzunguka wakike pamoja na wakiume, akitoa mfano kwa mama mmoja aliyebeba mche wa mti uliopo ndani ya kikaratasi cha plastiki cheusi kikiwa na udongo wenye samadi au rutuba.

Mazingira ya misitu iliyo na miti mirefu pamoja na vichaka vikubwa, kukiwa na maji yanayotiririka juu ya miamba kutoka katika sehemu za juu na kuja katika ukanda wa chini.

Ulimwaji wa kisasa wa mboga za majani iliyostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu meupe, ambapo ndani yake kuna maji yaliyo na virutubisho pamoja na dawa ambayo inayosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majini, inayostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kunakuwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Kijana wa kiume akiwa anakagua miche ya mbogamboga iliyostawi vizuri kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambapo ndani yake huhifadhiwa maji yenye dawa na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa ambao hautumii udongo bali hutumia maji yaliyopo katika mabomba marefu, yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia ukuaji wa mboga za majani, ambaye miche yake hujitokeza katika matundu madogo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao inastawi kupitia matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yaliyo na dawa na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Miche ya mimea inastawi kutoka katika matundu madogo ya ndoo kubwa, ambapo ndani yake kunahifadhiwa maji yaliyo na dawa au virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua pasipo kutumia udongo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambao hutumia maji yenye virutubisho, na dawa zinazosaidia ukuaji wa mimea hiyo pasipo kutumia udongo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazomea kupitia matundu ya mabomba marefu, ambayo huhifadhi maji yanayotumika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa ambao hautumii udongo bali miche inastawi kutoka katika mabomba marefu yenye maji, ambayo ya dawa na pamoja na virutubisho muhimu vinavyo saidia ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali hutumia maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji huo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali miche huota kutoka katika ndoo au mabomba ambayo yanakuwa na maji yenye virutubisho pamoja na dawa muhimu zinazosaidia ukuwaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mazao au mboga za majani ambao hauitaji udongo au ardhi, bali mimea uota kutoka katika matundu madogo ndani kukiwa na maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia ukuaji.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, inayostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake kuna maji yenye virutubisho na dawa ambazo husaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa boga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazoota kupitia katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji yenye virutubisho muhimu pamoja na dawa zinazosaidia mimea hiyo kukua pasipo kutumia udongo.

Mfumo wa kisasa wa ulimaji wa mboga za majani, zinazostawi kupitia matundu ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yenye virutubisho na dawa, zinazosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mfumo wa kisasa wa uoteshaji mimea huitwao haidroponi, ambao hautumii udongo au ardhi kuotesha mazao, bali hutumia maji yenye virutumisho na dawa muhimu zinazosaidia ukuaji wa mimea.

Ulimaji wa kisasa wa mboga pamoja na mazao mengine, unaotumia maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho, unaosaidia mimea hiyo kukua pasipo kutumia udongo au ardhi.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kunakua na maji yenye virutubisho, ambavyo husaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mazao yanayoota kupitia vitobo vya bomba refu, ambalo ndani yakehuwa na maji yenye virutubisho, pamoja na dawa muhimu zinazosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, inayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ambapo ndani yake kuna maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa uitwao hydroponi unaotumia maji yenye virutubisho pamoja na dawa ambazo husaidia mimea kukua, katika matundu madogo ya mabomba marefu yanayohifadhi maji hayo.

Ulimaji wa teknolojia ya kisasa ambayo huhitaji kutumia udongo, bali hutumia maji yenye virutubisho na dawa, ambazo husaidia ukuaji wa mimea au mazao.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta inayotumika katika ulimaji wa mashamba mbadala na jemebe la mkononi kwakuwa mashine hiyo hulima sehemu kubwa kwa wakati mchache.

Ulimaji wa kisasa wa mazao katika sehemu kubwa iliyotengwa, ikizungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe vinavyosaidia kudhibiti mwanga wa jua pamoja na wadudu wanaoharibu mimea hiyo. Ikiwa inaota kupitia kamba refu zilizofungwa inayosaidia mimea hiyo kunyooka.

Wakulima wawili wakiwa katika mazingira ya shamba lenye mimea mirefu wakichuma majani ya mimea hiyo na kuifadhi katika makapu, makubwa waliyo beba mgongoni ili kupelekwa katika viwanda na kufanyiwa uchakataji na kuwa bidhaa ya mwisho kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa imefungwa mabomba marefu kwa nyuma ambayo inamwagilia maji pamoja na dawa katika mimea iliyostawi vizuri shambani.

Ulimaji wa kisasa wa zao la nyanya ambazo zimeota vizuri kutoka katika miche mirefu zikisubiri kupelekwa viwandani na kuchakatwa ilikuweza kutumika kwa matumizi ya nyumbani.

Ulimaji wa kisasa wa zao la uyoga, ikiwa imestawi vizuri katika eneo kubwa, ikisubiri kupelekwa viwandani kwa uchakataji, wa kutengeneza bidhaa zingine au kutumika kama mboga au nyama.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyoota katika mstari ulionyooka ndani ya chumba kikubwa chenye nafasi kubwa, kilicho na uzio wa kitambaa cheupe ambacho hudhibiti mwanga wa jua, au joto pamoja na kuzuia vijidudu na wanyama wasiweze kuharibu mimea hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yenye mabomba marefu ya maji, yakiwa na vitobo ambavyo vinavyorusha matone ya maji kwa nguvu kubwa ili kunyeshea au kumwagilia katika mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani wenye bomba nene na refu, ambalo linamatundu yanayorusha maji na kusambaza maji hayo katika mifereji midogo na katikati ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani, katika mazao yaliyo katika mstari ulinyooka, kukiwa na mipira ya maji ambayo hutobolewa vitobo vidogo na kudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani kwa kutumia mabomba marefu, yaliyo na matundu madogo, ambayo hudondosha matone ya maji katika udongo au ardhi na kusababisha kuwa na unyevuunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa njia ya matuta, katikati kukiachwa mifereji midogo ambapo maji hufwata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani wenye kutumia mipira mirefu, ambayo yana vitobo vidogo vinavyodosha maji kwa njia ya matone, ili kuleta unyevuunyevu katika ardhi au udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa unaotumia mipira mirefu ya maji, ambayo hulazwa katika miche iliyonyooka na kutobolewa katika matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone katika miche hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ukiwa na mpira mirefu ya maji iliyotobolewa ambayo inatoa maji kwa njia ya matone yanayotoka kwa nguvu kubwa na kuruka angani na kurudi katika ardhi au mimea.

Mfumo wa umwagiliaji katika mashamba makubwa ulio na bomba refu na nene lililotoblewa, likiwa linarusha maji kupitia katika matobo na kumwagiliwa katika mazao au udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, kukiwa na mipira mirefu ambayo imetobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone katika mimea ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyolimwa kwa njia ya matuta. Ukiacha nafasi katikati ya mifereji midogo ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaofumika katika mashamba makubwa yaliyo na maruta katikati kukiachwa mifereji midogo, ambapo mabomba ya maji hulazwa na kutobolewa ili kudondosha maji kwa njia ya matone.

Mazingira mazuri yenye mto mkubwa ulio na ndege ambao wanakula vijidudu wanaopatikana kwenye maji, pia kukiwa na wanyama wa porini kama vile pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi.

Mazingira mazuri na yakuvutia, yaliyo na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani. Kwa mbali kukiwa na mto unaotiririsha maji, pamoja na safu za milima.

Mazingira mazuri yenye mti mmoja mrefu, ikiwa na nyasi fupi zilizokauka kwa mbali ukionekena milima mirefu, iliyozuiliwa kwa ukungu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yaliyo na miti mirefu, vichaka vya majani pamoja na barabara refu ya vumbi. Kwa mbali kukiwa na milima mirefu, pamoja na anga lenye mawingu ya rangi nyeupe.

Mazingira yenye mto mrefu wenye maji machafu yaliyotuama, pembezoni kukiwa na tenki kubwa la chuma lenye kutu, pia kukiwa na vichaka vya miti vilivyojikusanya sehemu moja vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yaliyo na safu za milima pamoja na mabonde, yaliyo na miti mirefu ya rangi ya kijani, pamoja na vivuli ambavyo husmamishwa na mawingu mazito yenye rangi nyeupe yaliyo angani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye dimbwi kubwa lililo na maji masafi yaliyotuama, pembezoni kukiwa na vilima na mabonde pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yenye miti mirefu, vichaka vidogo pamoja na nyasi zilizokauka kukiwa na barabara ndefu ya vumbi, kwa mbali kukionekana safu za milima.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, barabara refu ya vumbi pamoja na anga la rangi ya bluu.

Mazingira mazuri yenye mto wenye maji masafi, Yaliyozuiliwa na ukuta mrefu ambao hutumika kudhibiti kiasi cha maji yanayoenda upande wa pili wa mto huo.

Mazingira mazuri ya maporomoko yaliyo na milima na mabonde, miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani juu kukiwa na mawingu meupe yaliyotanda.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mirefu ya rangi ya kijani, kukiwa na mto au mfereji unaotiririsha maji taratibu pembezoni, ardhi ikiwa kavu na vilima vikionekana kwa mbali.

Mazingira mazuri yenye uoto wa asili, ikiwa na milima mirefu pamoja na mabonde, vichaka na miti mirefu na mifupi, kukiwa na wingu lililotanda angani la rangi nyeupe.

Mazingira ya kuvutia ya mbuga za wanyama iliyo na nyasi kavu ,akioneka swala akikwa anakimbia kwa kuruka ,barabara ya vumbi nyakati ni za ya jioni na jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri yenye mto mrefu unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi refu za rangi ya kijani zilizostawi kutokana na upatikanaji wa maji, pia kukiwa na ngalawa zinazotumiwa na wavuvi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mirefu, vichaka vya majani pamoja na nyasi zilizoota, kwa mbali kukiwa na wingu jeupe liliotanda angani.

Mazingira mazuri yenye miamba mikubwa iliyojitengeneza katika milima, kukiwa na maporomoko ya maji, yanayotiririka kutoka kileleni, kushuka katika ukanda wa chini.

Mnyama wa kufugwa ambaye ni mbuzi akiwa na rangi nyeupe, pamoja baki la rangi ya kijivu kichwani, akisimama eneo lenye uwazi mkubwa ulio na nyasi fupi za kijani.

Ufugaji wa mifugo ya nyumbani kama vile mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, huku kukiwa na nyasi zilizo kauka ambazo zimening'inizwa wakitumia kama chakula.

Mfugaji wa kiume akiwa ameshikilia tawi la mti lenye majani mabichi, akiwa anawalisha mbuzi waliopo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati.

Wafugaji wa nyuki wakiwa wamevaa mavazi maalumu, ya rangi nyeupe, glavu mikononi, mabuti miguuni pamoja na kofia vichwani zenye wavu inayowasaidia kuona, ili wasiweze kung'atwa na nyuki hao wanaowafuga.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya malisho ya chakula yenye majani ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wenye rangi tofauti tofauti wakiwa wamejikusanya mahali pamoja wakijitafutia chakula mahari pa banda ambalo limetengezwa kwa kutumia mbao.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wa rangi nyeupe na nyekundu, wakiwa wanazunguka wakijitafutia chakula kutoka katika ardhi yenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani.

Wafugaji wawili wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe pamoja na mabuti wakiwa ndani ya banda kubwa lililo na kuku wengi, wakifugwa pamoja na vyombo vilivyotengwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mfugaji aliyevaa koti refu la rangi ya kijani linalofika usawa wa magoti, akiwa amebeba mfuko wenye chakula, akiwalisha kundi kubwa la bata wa rangi nyeupe, wanaofugwa mbele ya banda lililotengenezwa kwa mianzi.

Ufugaji wa bata wakiwa ndani ya eneo kubwa, lililo na uzio wa wavu pamoja na kisima cha maji, ambayo wanatumia katika kunywa na kuogelea.

Ufugaji wa bata wa rangi tofautitofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo moja lenye uzio wa wavu, huku wakijitafutia vyakula pamoja na maji.

Mbegu za mazao ya nyanya, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki ili zisiweze kuharibika, nje kukiwa na jina la mbegu hiyo, picha ya nyanya pamoja na uzito wa pakiti hiyo.

Mbegu za mazao zilizostawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, ikiwa ipo katika hatua za kwanza za ukuaji katika shamba kubwa lenye mabomba marefu, yaliyotobolewa ambayo hudondosha maji kwa njia ya vitone.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa na kumea katika miche midogo ya rangi ya kijani. Katika udongo wenye rutuba na unyevu unyevu ndani ya kikopo kidogo cha plastiki.

Mbegu za mazao ya kilimo iliyomea katika miche midogo ya rangi ya kijani. Kukiwa na bomba ambalo limetobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone. Inayosaidia ukuaji wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao yaliyo hifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki ya rangi ya njano pamoja na kijani, ili zisiweze kuaribika ikiwa na jina la mbegu hiyo, uzito pamoja na picha.

Mbegu za maua zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakti zilizoning'inizwa katika rafu za chuma, ili zisiweze kuharibika. Kila pakti ikiwa na jina pamoja na picha ya maua pindi yatakapo kua.

Uaandaaji wa mbegu za mazao, iliyoota katika miche mdogo, katika vikopo vidogo vya plastiki vyenye udongo na kupangwa katika makonde ya mimea ya aina moja.

Mbegu za mazao ya shambani ikiwa imekua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kuwekwa katika vikopo vya rangi nyeusi vilivyo na udongo wenye rutuba, au wenye mbolea tayari kwa kupandwa mashambani.

Upandaji wa mbegu za mazao yaliyostawi vizuri katika miche midogo, iliyopangiliwa katika mistari, iliyonyooka au kwa njia ya matuta.

Uandaaji wa mbegu za mazao, zikiwa zimemea katika miche midogo katika makreti, yenye udongo wenye rutuba pamoja na ndoo ndogo zikiwa tayari kwa kwenda kupandwa mashambani.

Mbegu za mazao ya shambani ikiwa imeoteshwa na kutoa miche midogo ya rangi ya kijani, iliyo katika mstari ulionyooka kukiwa na mabomba ya maji yakiwa yametobolewa, yanayorusha maji kwa nguvu kuwa kwa njia ya matone.

Mbegu za mazao zilizo stawi katika, miche midogo, ya rangi ya kijani. iliyo jipangilia katika mistari iliyo nyooka kukiwa na udongo wenye rutuba unaosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mbegu za mazao ya shambani ikiwa imemea katika miche midogo, huku ikipata maji kutoka katika mabomba marefu ambayo yametobolewa na kudondosha matone ya maji katika ardhi.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimewekwa katika sahani juu ya meza kubwa, ikiwa pamoja na maharage ya aina mbalimbali, mahindi, karanga, njegere kukiwa na vikaratasi vinavyo onyesha jina la mazao hayo katka kila sahani.

Mbegu za mazao mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maharage pamoja na mahindi, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika mifuko ya karatasi ngumu, kukiwa na picha zinazoonyesha majina pamoja na uzito wa mbegu hizo.

Wakulima wakiwa wanamwaga mbegu za mazao kutoka kwenye gunia, na kumwaga katika kitambaa kilichotandikwa ardhini kwaajili ya ukaguzi wa mbegu hizo, walizopatiwa kama msaada kutoka USAID.

Mbegu za mazao ikiwa imestawi katika miche midogo yenye majani ya kijani, ikiwa imestawi katika udongo wenye rutuba ndani ya kreti nyeusi zilizotengenezwa kwa plastiki.

Uandaaji wa megu za mazao iliyostawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutoka katika udongo wenye rutuba na unyevunyevu iliyopangiliwa katika viboksi, vya sehemu kubwa ya plastiki.

Mbegu za mazao ikiwa imeota katika miche midogo, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone katika mizizi ya mimea hiyo.

Mbegu za mazao, zikiwa katika hatua za kwanza za ukuaji, zikimea katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutoka katika udongo wenye rutuba na kutengwa katika makundi au maboksi, ya chombo kikubwa.

Mbegu za maazo ya mbogamboga ikiwa imehifadhiwa vizuri katika paketi ya plastiki, ili isiweze kuharibika. Kukiwa na maandishi yenye jina katika mfuko huo. Ujazo au uzito pamoja na picha ya mmea huo pindi utakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zinauzwa sokoni, zikihifadhiwa katika vikapu. Mbegu hizo ni pamoja na maharage, mahindi, karanga na kadhalika.

Mbegu za mboga za majani zilizoifadhiwa vizuri katika pakiti za plastiki zikiwa zina jina pamoja na picha za mboga hizo pindi zitakapokua, kukiwa na vibandiko vinavyoonyesha bei ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimepangaliwa katika safu mbili, zikiwa zimehifadhiwa katika mifuko ya plastiki, nje kukiwa na picha mimea hiyo pamoja na majina, mfano ni pilipili hoho, mboga za majani pamoja na karoti.

Mbwa wa rangi nyeupe wakiwa wamehifadhiwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, nje ya jengo jeupe kukiwa na sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya kuekewa chakula.

Mbwa mwenye masikio marefu akiwa amelala nje ya kibanda kidogo kilicho tengenezwa kwa kutumia mbao, ambacho kina mlango mdogo pamoja na nguzo zilizo zuia paa la kibanda hicho.

Mbwa wa rangi nyeusi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, chuma, pamoja na wavu kuwazuia kutoka nje, ndani kukiwa na ndoo za bati, ambazo hutumika kuwawekea chakula pamoja na maji.

Kibanda kidogo ambacho hutumika kufugia au kuhifadhia mbwa, chenye dirisha dogo lililotengenezwa kwa wavu na mlango mdogo juu kukiwa na paa la bati.

Mbwa wa kufugwa wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, pamoja na mlango wa chuma wenye wavu wakiwa wamelala pembeni kukiwa na sufuria au chombo kinachotumika kuwekea chakula.

Madaktari wa kiume wa wanyama, mmoja akiwa amembeba mbwa mdogo na mwingine akiwa ameketi katika stuli akimpatia mbwa mdogo matibabu kwa kumkagua vidole vya miguuni.

Mbwa wa rangi za aina tofautitofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo lenye uwazi mkubwa pamoja na nyasi za kijani. Wakiwa wamefungua vinywa wakionyesha ulimi unaodondosha mate pamoja na meno yenye ncha kali.

Mbwa wa kufugwa, akiwa anachungulia kutoka katika mlango wa banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, lisilo na dirisha likiwa na paa lililotengenezwa kwa kutumia bati.

Mbwa wawili wakiwa wamelala ndani ya banda ambalo halina mlango wala madirisha na limetengenezwa kwa kutumia mbao na paa iliyotengenezwa kwa mabati, ikiwa mbele ya nyumba.

Wanyama pori wakiwa wanatembea katika barabara ya vumbi, ambao ni twiga wenye shingo pamoja na miguu mirefu na ngozi zao zina mabakabaka ya rangi ya kahawia pamoja na nyeupe.

Mnyama wa porini aitwaye tembo, mwenye umbo kubwa, akiwa na uzito mkubwa, mkonge mrefu anautumia kulia chakula na kunywea maji, akiwa katika uzio. Pembeni kukiwa na watalii, wakiwa wanamuangalia na kupiga picha kama kivutio.

Mnyama pori ambaye ni twiga mwenye shingo ndefu, miguu mirefu pamoja na rangi ya mabakamabaka ya kahawia na nyeupe, akiwa yupo katika mazingira ya msituni au porini akitembea.

Mazingira mazuri na ya kuvutia mbuga za wanyama, kukiwa na mnyama twiga akiwa anakula majani kutoka katika mti mrefu. Pembezoni kukiwa na mwamvuli ambao hutoa kivuli kizuri kwa mtu kulala katika kiti na kutazama mazingira hayo tulivu.

Wanyama wa porini ambao ni nyoka, ambao hutembea kwa kutambaa chini, wakiwa wamejiviringisha na kupumzika katika kona ya chumba kilicho na nyasi zilizokauka.

Vijana wawili waliovaa makoti marefu ya kijani yanayofika usawa wa magoti pamoja na mabuti, wakiwa wanawanyesha wanyama waporini waitwao tembo maziwa kupitia chupa refu.

Ndege akiwa ametua katika nyaya nene ya umeme, mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, akiwa na macho madogo, mdomo uliochongoka kwa mbele, miguu mifupi yenye kucha ndefu.